Pasi ya kusafiria ya Kenya imefunguliwa ikionyesha ukurasa wa data yenye picha ya kijana, jina linaonekana wazi pamoja na taarifa nyingine muhimu za kibinafsi zilizofichwa. Juu kuna maneno Republic of Kenya yakisisitiza uhusiano wake na serikali. Gari hili muhimu inaonyesha utambulisho rasmi wa kimataifa.

Wanawake wanne wanajadiliana kwa umakini, kila mmoja akichangia mawazo muhimu. Nguo zao zinaashiria utambulisho wa pamoja zikisindikiza sauti za jamii. Hali hii inatoa taswira ya ushiriki hai ya raia katika masuala ya utawala bora wakishiriki kikamilifu katika mijadala ya maendeleo ya kitaifa na kuonyesha mchango wao katika maamuzi ya umma.

Jengo refu lenye ishara ya Nairobi General post office linaashiria taasisi ya serikali. Pikipiki zimesimama mbele ya jengo zikisubiri shughuli za kutoa huduma. Eneo hili linaonesha shughuli za kila siku za posta ambazo ni muhimu kwa mawasiliano na utoaji wa huduma mbalimbali za umma. Ni kituo muhimu kwa huduma za serikali kwa raia.

Jengo lenye shughuli nyingi la Huduma Centre , watu wanasubiri. Mbele, kundi la wanaume wameketi kwenye benchi ndefu, waonekana kusubiri zamu yao. Baadhi wamevalia shati nyeupe, nyuma yao maafisa wa serikali wamevalia sare, wakiwasaidia raia kwenye kaunta. Bango kubwa lenye namba moja linaonyesha national identity card . Eneo zima linaonekana kuwa lenye utaratibu na shughuli nyingi.

Mwanamke mmoja ameshikilia skafu yenye jina Bandari FC akionyesha furaha na ari ya timu. Uhusiano imara kati ya taasisi za umma na maendeleo ya michezo nchini. Mfano wa jinsi serikali inavyo hamasisha ushiriki wa jamii kupitia burudani na michezo. Ikijenga umoja na utambulisho wa kitaifa kupitia klabu zinazoungwa mkono na mashirika ya umma.

Kundi la viongozi na wanachama cha siasa cha PNU wanasherehekea kwa kuinua glasi. Wakionyesha umoja na furaha. Maadhimisho haya yanaashiria safari yao kisiasa na mchango wao katika uongozi wa serikali. Huu ni mfano wa sherehe za kisiasa zinazoimarisha siasa za kitaifa, zikiimiza ushiriki wa kidemokrasia na kujenga uwezo wa utawala.

Katika kituo cha huduma za serikali, afisa ameketi kwenye dawati akihudumia raia. Mwanamke ameketi mbele yake akionekana akipokea huduma. Mabango yenye nembo ya huduma na official government services yamebandikwa ukutani. Kweli utoaji wa huduma za serikali kwa ufanisi hurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi.

Taka nyingi zime lundikana kando ya barabara, zikijumuisha mifuko ya plastiki, nguo cha kavu, na uchafu mwingine wa kila aina. Rangi mbalimbali za plastiki zinaonekana wazi katikati ya mchanga na udongo. Hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa maandhari. Jambo linaloweza kuleta athari mbaya kiafya na kimazingira.

Umati wa watu umejikusanya, wakimshangilia mwanasiasa anayeinua mkono wake juu. Viongozi wengine wanapatikana karibu, wote wakiwa na tabasamu. Wakionyesha ishara za mshikamano. Mkutano ni wa kisiasa, kampeni za serikali, ambapo viongozi wanawasiliana na wananchi. Nguvu ya umati inaonyesha uunguaji mkono mkubwa kwa viongozi hao.